Hawa ni mashabiki wa mchezo fulani nchi Kenya, wanaonekana kuwa na furaha kwa jinsi walivyocheka na kuinua mikono juu. Nyuma yao kuna mwanadada aliyebeba kiburudishi mkononi.

Hawa ni mashabiki waliojikusanya katika uwanja mkuu wa michezo, kutokana na jinsi walivyorusha mikono wanaonekana kufurahia na kushangilia kile wanachokitazama.

Kuna wachezaji wa raga kutokana na pango lililo nyuma yao. Wamevalia jezi nyekundu na nyeupe. Wanaonekana kushangilia kwa furaha sana. Baadhi ya wachezaji wameinua kikombe kilicho na michongo ya sanamu ya ndovu au tembo zinazopambana kwa pembe zao.